Watu wawili wameketi kwenye benchi refu inje ya duka la Mpesa . Wamevaa nguo za kawaida wakipumzika. Duka lina nembo ya Airtel Money . Hili ni eneo la biashara ya simu na limesanifiwa vyema.

Mazao mbali mbali yameekwa kwenye vyombo, viazi huwanga zimejazwa kwenye kikapu kimoja, viazi vikuu viko ndani ya chombo kingine, ndoo nyingi za plastiki zimejaa viazi tayari kuuzwa kwa wateja.

Duka la nguo limejaa vitambaa vya rangi mbalimbali. Vitambaa vingi vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Koti la kijani lililoshonwa vizuri liko kwenye manikini. Hili ni duka la kisasa la mavazi.

Mwanamke mmoja amesimama kando ya mashine mbili za kuuza, mashine ya kwanza ni ya maziwa iliyopambwa picha za ng'ombe. Mashine nyingine ni ya saladi zinafanya kazi kama ATM za chakula. Wao huuza bidhaa za kila siku.

Tangazo la bima la afya kutoka kampuni la Jubilee linaelezea mpango wa matibabu inayoitwa Cover Bora. Huduma hii inaanza kwa bei ya chini kabisa. Faida zake ni bima ya uzazi na malipo ya mwisho. Mwanamke mmoja anatazamana na kamera.

Gari la abiria jeupe limeegeshwa barabarani, gari hilo ni la hearse na hufanya kazi ya usafiri wa uma , bango la usafiri limechorwa upande wa nyuma . Jina lake limeandikwa kwa lugha ya kigeni , gari lina ngoja abiria .

Tangazo hili linatoka katioka kampuni ya bima AAR. Linatangaza huduma ya kuleta huduma za afya nyumbani. Dawa huletwa kwako kupitia programu za CheckUps na MyDawa . Mfuko mweupe wa daktari umefunguliwa mlangoni.

Umati wa watu umejazana kwenye soko la wazi. Wafanyabiashara na wateja wamekusanyika. Wengine wanakaa chini wakijaribu kuuza bidhaa zao. Hili ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Duka la m-pesa liko katika jengo la mawe, lina mlango ya buluu na lingine la rangi ya kijani. Watu wanapanda ngazi fupi kufika dukani. Kuna viti mbele ya duka tayari kwa wateja.

Gari kubwa la kubeba magari, likiwa na gari nne, limesimama wazi, magari hayo yamepangwa kwenye staha mbili, moja ni jeupe, lingine jeusi, nyuma yake kuna majengo na miti, hali yadhihirisha usafirishaji wa magari.

Kifaa cha simu kinaonyesha programu ya Mpesa, salio la shilingi laki sitini na nane na mia nane linatajwa, vifungo vya kutuma, kulipa, na kutoa vipo, huduma za Fuliza pia zimewekwa, hali hii yadihirisha shuguli za kifedha kwa simu.

Tairi la gari lenye rimu ya fedha linaoshwa kwa kutumia maji yenye shinikizo kubwa. Maji hanapiga tairi hilo na povu linaonekana likitoka. Matairi mengine mawili yanaonekana nyuma yakisubiria kuoshwa. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ya zege iliyo lowa maji. Ikiashiria eneo la kuosha magari au matengenezo.

Mpangilio wa nguo zilizoshinikizwa na kufungwa kwa kamba unaonekana. Hizi ni mitumba inayouzwa kwa wingi katika masoko mbalimbali. Baadhi ya vifurushi vina maandishi yakionyesha maelezo ya nguo.

Safu za rafu nyeupe zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa na vinywaji. Sanduku za rangi ya bluu na nyeupe zimepangwa vizuri kwenye rafu za juu. Chupa za plastiki zenye rangi ya pinki na nyeupe pamoja na vifurushi vidogo vya vinywaji ziko kwenye rafu za chini. Mabango ya matangazo yenye nembo ya Royal Fresh na Royal Milk yamebandikwa pembeni.

Watu wamekusanyika nje, karibu na magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye nyasi. Baadhi wamesimama, wengine wamekaa chini. Wakifurahia mazingira ya wazi yenye miti mirefu. Mmoja wao anaonekana kuegemea gari jeusi la kifahari.

Mlango umefunguliwa kuelekea sehemu inayouzwa maziwa kwa mfumo wa kiteknolojia unaoitwa Milk ATM. Kuta zimechorwa kwa rangi zenye mvuto, zikionyesha ng'ombe mwenye afya njema aliyesimama kwenye nyasi ya kijani. Katikati kuna mashine ya kusambaza maziwa moja kwa moja kwa wateja.

Shilingi za Kenya za madhehebu mbali mbali ikiwemo elfu moja, mia tano na mia mbili zimetandazwa juu ya meza nyekundu. Baadhi zimewekwa kwa mpangilio huku zingine zimeenezwa. Hali hii inaashiria mali au biashara.

Jengo la maonyesho lina magari mengi yaliyosafishwa. Gari jeupe lenye rangi nyekundu na la kahawia dhahabu yamepangwa juu ya sakafu inayoakisi. Kioo kikubwa kinaruhusu mwangaza kuingia ndani, kikiangazia magari mapya. Baadhi ya magari yanaonekana nusu, huku mengine yakiwa yote ndani ya fremu.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Huku miti na vichaka vikionekana nyuma. Gari jeusi likiwa na mizigo juu, limeegeshwa upande wa kulia. Kando yake, gari jeupe linasimama na gari dogo la rangi ya kijivu linaonekana mbele. Landa nyeusi ya Isuzu yenye grili ya chuma ipo upande wa kushoto.

Ofisi ndogo yenye milango miwili ya kijani imeegeshwa wazi. Kwenye milango, neno M-pesa limeandikwa kwa herufi kubwa pamoja na alama nyingine zinazohusiana na huduma za kifedha. Karatasi yenye rangi za bluu, nyekundu na nyeupe vinaning'inia ndani. Karibu na mlango kina sanduku la mbao na beseni la kijani.

Safu ndefu ya magari, yameegeshwa kwenye eneo la wazi, labda maegesho makubwa au uwanja wa mauzo ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, ikiwemo nyeupe, nyeusi na fedha. Yamepangwa kwa mstari mmoja, yakitazama upande mmoja. Anga ni bluu ikiwa na mawingu hafifu yanayoonyesha mwacheo au mawio.

Mwanamke ameketi kwenye benchi, akifanya kazi ya kutengeneza mapambo mbalimbali. Amevalia shati la rangi ya waridi na suruali yenye ruwaza, za kijani na manjano. Ameketi mbele ya duka la wazi, lililojaa bidhaa za sanaa za mikono. Kwenye rafu na kamba, kuna shanga za rangi mbalimbali, vikapu, na mapambo mengine.

Mikono inashughulikia noti nyingi za pesa zikiingizwa au kutolewa kwenye mashini. Noti za shilingi elfu moja zinaonekana juu. Zinatunzwa kwa umakini mkubwa.

Gari aina ya Toyota lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la jengo kubwa. Magurudumu ya gari yana rangi nyeusi. Nambari za usajili za gari zimeonekana wazi mbele. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa zinazowaka zikionyesha ni usiku au giza. Majina ya maduka yanaonekana kwenye jengo hilo. Kuna magari mengine yameegeshwa kwa mbali.

Rafu za chuma zenye rangi ya kijani zimejaa kreti za mayai ya rangi mbalimbali. Makreti ya manjano, nyekundu na bluu yametawanyika. Mayai ya rangi ya kahawia yamepangwa vizuri ndani ya makreti. Rafu za juu zimejazwa makreti tupu yakiwa yamepangwa kwa ustadi.

Mwanamke aliyevalia mavazi rasmi amesimama karibu na teksi ya njano iliyoegeshwa ikiwa na kibao cha taksi juu ya paa. Mandhari ya nyuma ni rangi ya buluu angavu na mbele kuna ujumbe mkubwa unaotangaza bima ya gari ya upande wa tatu pekee kwa gharama ya shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka.

Vitamu vingi vimepangwa pamoja vikionyesha rangi tofauti. Baadhi vina rangi ya kijani iliyokolea na michirizi ya manjano huku vingine vikiwa na umbo la pea venye rangi ya kahawia isiyokolea. Vitamu hivi viko juu ya uso unaofanana na mbao labda viko sokoni au shambani.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi linaonekana likijaa watu na bidhaa. Vizimba vingi vimejengwa kwa mabati na mbao. Vikiwa vimefunikwa na turubai zenye rangi tofauti zinazotoa kivuli. Wanawake na wanaume wamekusanyika wakiuza na kununua mazao mbalimbali kama vile nyanya na machungwa yaliyopangwa kwenye makreti ya mbao na vikapu.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana, ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika, bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda kama machungwa na mboga zimetandazwa chini kwa ajili ya kuuza, wanawake kadha wameketi chini wakiuza, huku wengine wakiwa wameinama kuchagua bidhaa, baadhi ya watu wamebeba mifuko.

Rundo la noti za pesa za Kenya zimetapakaa, zikionyesha thamani tofauti. Noti nyingi zinaonekana kuwa za shilingi elfu moja, huku chache zikiwa za shilingi mia tano, zimepangwa kwa umbo la feni, zikishikiliwa mkononi.